Bango hili la Aziano insurance agency , inaonyesha huduma za bima ya afya. Huduma hizi ni kama kulazwa hospitali, na pia kugaramia kumwona dakitari.